Ninaona magari mengi kwenye uwanja huu yaliyoegeshwa. Pia ninaona watu ninaona miti kando ya shamba hilo na pia ninaona mimea iliyo kwa umbali.

Huu ni uwanja uliomea nyasi na ninaona magari mawili ambayo yameegeshwa. Moja ni la rangi jeusi na jingine ni rangi jeupe. Kuna mtu ambaye amesimama mbele ya gari jeusi na pia ninaona miti iliyomea nyuma ya huo uwanja.

Ninaona watu watatu ambao wameketi mwanamke, mtoto na mwanaume wamejifunika kitu ambalo linafsnana na paa la ya nyumba na imeandikwa pima ya afya tunafuata nayo zenu.

Ninaona noti za elfu moja ambazo zimewekwa mezani katika noti hiyo imeandikwa moja sufuri sufuri sufuri na kuna mtu ambaye amechorwa. Pia kuna nambari ambazo zimeandikwa.

Ninaona mama ambaye ameketi akiangalia simu na amevalia shati jeupe iliyo na jeusi na hapo pameandikwa: Kopokopo, Vyombo rahisi kwa biashara yako.

Ninaona lori linalobeba magari ambalo ni la rangi nyekundu inabeba magari mengi kuna magari yaliyo sehemu ya juu na kuna magari yaliyo sehemu ya chini pia ninaona miti.

Ninaona gari jeusi ambalo limeegeshwa ndani ya nyumba iliyopakwa rangi nyeupe. Pia nje ya hiyo nyumba pale juu imewekwa glesi. Pia ninaona dirisha ndani ya hilo nyumba.

Ninaona magari mengi ambayo yameegeshwa na pia ninaona nyumba ya ghorofa pia ninaona nyumba na ninaona posti tatu za stima.

Kuna magari manne ya kwanza ni ya rangi ya samawati ya pili ni ya rangi nyeusi na ya tatu na ya nne ni ya rangi nyeupe, naona miti na ninaona nyasi hapo.

Ninaona watu ambao wanataka kununua maziwa na pia ninaona vibuyu vya maziwa humu nje. Pia ninaona mlango ambao umepakwa rangi ya samawati.

Ninaona noti ya elfu moja ambayo imeandikwa kwa nambari moja, sufuri sufuri sufuri, na imeandikwa Kenya, pia imeandikwa shilingi elfu moja, pia ninaona nyumba ambayo imechorwa.

Hili ni soko ninaona watu wanaouza maembe ,wanaouza viazi ,wanaouza ndizi kuna watu ambao wameketi na kuna watu ambao wanatembea pia kuna watu ambao wamesimama.

Ninaona nyumba ambayo imewekwa maua nyekundu. Pia ninaona mtu ambaye amevalia suti nyeusi na shati nyeupe ambaye ameshikilia gari nyeusi na ndani anaongelesha mtu kwenye gari hilo juu dirisha la mbele limefunguliwa.

Ninaona magari ambayo yameegeshwa. Pia kuna watu ambao wamekalia gari nyeusi na kuna mmoja ambaye amekaa chini uku kuna mmoja kando yao amesimama. Pia ninaona miti.

Hapa ni kibanda cha kuuza viatu. Ninaona viatu mingi, kuna viatu ambazo zimefunganishwa kwa kundi kimoja na kuna kundi kundi nyingi hapo. Pia ninaona viatu za kucheza mchezo, ninaona viatu ambazo zimewekwa pia kwenye ndoo na pia ninaona ndoo nyingine hapo.

Naona mtu ambaye ameshikilia noti nne. Noti ambayo ameshikilia kwenye mkono wa kulia ni hamsini, pia kuna noti ya hamsini chini yake kuna noti ya mia moja, chini yake kuna noti ya mia mbili kwenye mkono wa kushoto.

Ninaona lori la kubeba magari imebeba magari kwenye sehemu ya chini na imebeba magari kwenye sehemu ya juu. Pia ninaona miti kando ya barabara hiyo.

Hapa ni mahali pa kuuza mboga, ni naona wamama ambao wameketi na kuna watu ambao wana tembea, pia ni naona magari ninaona mama anaye jaribu kununua mboga.

Ninaona noti nne ya elfu moja ambazo zimewekwa tofauti tofauti mezani, na imeandikwa moja , sufuri ,sufuri, sufuri imeandikwa Kenya na kuna nyumba ambayo imechorwa pia kuna mtu ambaye amechorwa akikaa.

Hapa ni soko ya chakula. Ninaona watu ambao wamekaa na ninaona watu ambao wamesimama. Pia ninaona vyakula ambavyo vimewekwa kwa pamoja. Kuna nyanya, kuna machungwa, kuna avocado .

Ninaona watu wawili, mwanamke na mwanaume, wanaosoma karatasi fulani na wamo mbele ya gari, pia ninaona miti na nje ya hio nyumba ninaona magari.

Ninaona lori la kubeba magari ambapo magari mengine yamo sehemu ya juu na magari mengine yamo sehemu ya chini. Pia ninaona posti la stima na ninaona miti.

Ninaona pesa mingi. Pesa za shilingi ishirini na pesa za shilingi kumi. Pesa za shilingi ishirini ndizo nyingi kuliko pesa za shilingi kumi. Kwenye pesa za shilingi ishirini pamechorwa mbili na sufuri, kwenye pesa za shilingi kumi pamechorwa moja na sufuri.

Ninaona noti ya elfu moja ambayo imeandikwa benki kuu ya kenya na imeandikwa kwa nambari moja sufuri sufuri pia ninaona nyumba ambayo imechorwa.

Ninaona magari ambayo yameegeshwa , kuna gari jeupe, kuna gari jekundu na kuna gari jeusi, pia ninaona ukuta ambao umepakwa jeusi na juu ya huo ukuta pamewekwa mabati.

Ninaona magari mingi ambayo yameegeshwa na yameegeshwa katika mistari mitatu, pia ninaona ukuta na ninaona posti ya stima pia ninaona miti na naona mtu ambaye amesimama.

Ninaona gari la aina ya matatu ambalo limewekwa katikati ya barabara , pia ninaona kuna miti nyuma ya hiyo gari na pia kuna posti la stima. Pia nyuma ya hiyo gari ninaona magari ambayo yameegeshwa.

Ni naona mtu ambaye ameshika noti za elfu moja kwenye mikono yote miwli na noti hizo zimeandikwa moja sufuri sufuri na pia ninaona kibanzio cha kushika hiyo pesa.

Ninaona gari jeupe ambalo limeegeshwa kwenye barabara. Pia ninaona miti kando ya barabara na ninaona posti la stima. Pia ninaona ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Ninaona lori jeupe la kubeba magari na linabeba gari la rangi samawati. Pia ninaona nyasi ambayo imemea kando ya barabara.

Hapa ni soko la matunda. Ninaona machungwa, ninaona maembe ,ninaona ndizi, ninaona avocado, nikaona mananasi .Pia ninaona mty amvaye ameketi na ninaona mtu ambaye amesimama.

Ninaona magari ambayo yameegeshwa, kuna magari meusi, kuna gari la rangi ya samawati, na pia kuna magari meupe, pia ninaona watu ambao wamesimama.

Nina ona uwanja ambao magari mengi yameegeshwa, pia nina ona watu ambao wame simama kando ya uwanja huo, nina ona miti mingi ambayo imemea.

Ninaona watu watatu ambao wamo katikati ya magari mawili mmoja wao ni mwanamke na wengine wawili ni wanaume, mmoja amevalia suti na mwingine amevaa shati, wote wanaangalia simu wakitabasamu.

Ninaona gari la kijani kibichi ambalo limeegeshwa kwenye uwanja pia kuna mtu ambaye amesimama nyuma ya hiyo gari na pia ninaona miti iliyomea kando ya uwanja huu.

Ninaona duka ambalo mlango wake limepakwa rangi nyeupe na inaitwa maini. Ninaona duka ambalo imepakwa rangi samawati na ni mahali pa maziwa na pia ninaona imeandikwa bar.

Ninaona mtu ambaye ameshikilia mashini ya Pesapal. Kwenye hiyo mashini kuna pesa shilingi sitini na mbili elfu. Na pia kuna kadi ya Visa ambayo inatakwa kuekwa kwenye hili mashini ili kutoa pesa.

Ninaona mtu ambaye ameshika noti nyingi. Kuna noti za elfu moja na pia kuna noti moja ya mia tano. Pia kwenye noti hio ya mia tano ninaona mzee ambaye amechorwa hapo.

Mtu ameshika simu na hapa pameandikwa pata bima kwa simu yako ,bina rahisi na saa hii.

Ninaona gari la aina ya matatu ambalo limefunguliwa. Pia ninaona nyumba ambayo imejengwa kwa kutumia glesi na ninaona mahali ambapo pana giza.

Ninaona magari ambayo yameegeshwa na pia ninaona watu ambao wanasimama. Pia ninaona miti ambayo imemea.

Ninaona noti nyingi za elfu moja ambazo zimepangwa kwa njia ambayo haijaonekana vizuri noti inayoonekana imeandikwa benki kuu ya kenya na kuna nyumba na kuna mtu ambaye ameketi.

Ninaona milango miwili na kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa. Pia ninaona miti na ninaona ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Ninaona magari mengi ambayo yameegeshwa mbele yake ninaona hema la sherehe la rangi nyeupe pia ninaona watu ambao wanatembea, kando ninaona miti na pia ninaona hali ya anga hakuna mvua.

Hapa ninaona watu ambao wako kwenye soko. Wanauza bidhaa mbali mbali kama vyakula, nyanya na vinginezo. Naona pia miavuli ambao wao wanatumia katika kujikinga kwenye labda kuna mvua ama kuna jua kali, ili waendeshe kazi zao za kila siku ili wapate pesa ya kutumia kujikinga kifamilia.

Ninaona mama ambaye ameketi kwenye kibanda huku ameshika karai. Pia ninaona nyanya, ninaona pilipili hoho, ninaona vitunguu, ninaona viazi na ninaona vitu ambayo vimewekwa kwenye karatasi.

Hapa ni uwanja ambao umemea nyasi. Ninaona magari ambayo yameegeshwa hapo. Pia nyuma yao naona miti mingi iliyomea. Pia ninaona miti wa sitima.

Hapa ni soko ya chakula. Kuna watu wanaume Kwa wanawake wengine wanauza viatu, wengine wanauza viazi, wengine wanauza maembe, wengine wanauza makenge, wengine wamesimama pia Kuna ambao wanabeba mwavuli na pia Kuna wenye wanaongea.

Hapa ni jumba la magari, ninaona magari mawili meusi, na pia ninaona gari la rangi samawati, pia ninaona magari mawili ya rangi nyekundu, pia ninaona gari moja jeupe, jumba hili pia limejengwa kwa kutumia maglasi, na pale juu pamepakwa nyeupe.

Ninaona gari la aina ya matatu ambalo limeegeshwa katikati ya barabara. Pia ninaona gari pale mbele, ninaona miti na ninaona posti la stima.

Ninaona gari jeusi ambalo limeegeshwa mahali ambapo ni safi. Mbele ya hiyo gari ninaona jumba ambalo limejengwa kwa glasi na pia imepakwa rangi nyeupe.

Ninaona uwanja uliomea nyasi na kuna magari ambayo yameegeshwa. Magari mawili ni ya rangi nyeusi na kuna gari la rangi samawati, pia kuna gari jeupe. Ninaona watu ambao wamesimama, pia ninaona miti.

Ninaona viazi, ninaona mahindi, ninaona karoti, ninaona mboga, ninaona nyanya, ninaona ndizi, ninaona kabeji na ninaona karatasi ya kubeba vitu. Pia, ninaona watu ambao wanatembea.

Ninaona lori la kubeba magari na magari matatu yamewekwa katika sehemu ya juu. Magari mawili ni meupe na moja ni jeusi. Kando ya hilo lori, kuna magari mawili ambayo yameegeshwa. Pia ninaona watu ambao wanasimama.

Ninaona noti za mia moja ambazo zimechorwa mheshimiwa hayati Mzee Jomo Kenyatta na pia imeandikwa shilingi mia moja na imeandikwa benki kuu ya kenya na ni mingi kwenye meza.

Ninaona viatu ambavyo vimepangwa katika sehemu nne na chini yake kuna uchafu na pia kuna mtu ambaye amesimama na ninaona mama ambaye ameketi. Pia mbele yao ninaona watu ambao wamesimama.

Hapa ni kibanda ya kuuza matunda ninaona ndizi mbichi ,ninaona ndizi ambazo zimeiva za kila aina, ninaona nyanya, ninaona pilipili hoho, ninaona ndimu na pia ninaona akaunti ya kuweka pesa na kutoa.

Ninaona watu wawili ambao wamesimama karibu na gari, kuna moja ambaye anaweka mafuta kwenye kari na amevalia suti mwengine ana angalia gari na amevalia shati nyeupe na surwali nyeusi.

Ninaona magurudumu manne nyeusi, gurudumu moja linaoshwa na linamwagiwa maji, pia ninaona sehemu kavu ya nchi na pia ninaona pahali ambapo lina rangi nyeupe.

Ninaona lori inayobeba magari. Lori hili lina magari manne na kuna nyumba iliyojengwa kwa maglesi na mahali pengine pamepakwa rangi nyeupe. Pia ninaona maua.

Ninaona maduka mengi. Kuna duka la kusuka nywele na watu wameketi hapo nje. Pia ninaona viti na vitu vya kusuka nywele. Ninaona mtu ambaye anatembea na ninaona pahali pameandikwa: Mwende pahali pa kusuka nywele.

Ninaona noti mbili za elfu moja. Katika noti ya kwanza, imechorwa Mzee Jomo Kenyatta na imeandikwa Benki Kuu ya Kenya. Pia pamechorwa kichwa cha simba. Katika noti ya pili, imechorwa ndovu.

Hapa ni mahali pa kuuza kabeji, makabeji mengi yamewekwa kuna mengine ambayo yako kwenye gunia na kuna mengine ambayo yamewekwa kwa kundi kundi. Pia ninaona watu ambao wamesimama.

Ninaona jumba ambalo limejengwa na kuna magari ya aina mingi ambayo yameegeshwa. Pia ninaona ua ambao umejengwa kwa kutumia nyaya na kuna nambari za simu ambazo zimeandikwa hapo.

Ninaona viazi ambavyo vimepangwa kwenye ndoo nyingi, kuna ndoo kubwa, ndoo kubwa kidogo na ndoo ndogo. Pia ninaona karoti ambavyo vimewekwa kwenye makundi na ninaona pilipili hoho. Pia ninaona magunia iliyo nyuma ya viazi.

Hapa ni soko na kuna watu wengi. Pia ninaona ndizi na ninaona malenge. Pia ninaona mahali ambapo maji yametapakaa na kuna mama ambaye anasimama katika maji hayo. Pia ninaona watu wawili ambao wameshika mwavuli.

Mtu ameshikilia noti nyingi za elfu moja, hadi haziwezi kuhesabika kwenye mikono yake. Na pia naona kibonyezo cha computer chini ya hio pesa.

Ninaona uwanja ambao una nyasi na kuna gari ambalo limeegeshwa. Nyuma ya hilo gari ninaona mtu ambaye amesimama na kando ya huo uwanja ninaona miti mingi.

Ninaona posti la stima ambalo linabeba waya za stima na pia kuna miti mingi na pia kwenye anga kuna mawingu meupe. Ninaona pia gari jeupe ambalo limesimamishwa katikati ya barabara na ni safi sana.

Ninaona magari matatu. Gari moja ni la rangi nyeusi na mengine mawili ni ya rangi nyeupe. Kwenye gari moja la rangi nyeupe, kuna mzee ambaye amesimama na katika jengo hili pameandikwa Hyundai pale juu.

Ninaona gari jeupe ambapo kuna watu wawili wanaosalimiana, moja amevalia shati, na mwingine amevalia suti na tai, pia ameshikilia ufunguo wa gari kwenye mkono wake.